Duka ya manguo, sehemu hii ikionyesha manguo hasaa, shati za wanaume. Shati hizi, zimeweza kupunguzwa bei kwa asilimia arubaini na tano. Mashati ya aina ya bluu, hudhurungi, kijani kijivu, vinaonekana vyote vikiwa vimepangwa na kukunjwa vizuri.

Sehemu ya duka ya manguo haswa inaonekana kuwa ni manguo ya wanaume ikiwa imepangwa vizuri. Nguo yenyewe yanaonekana kuwa ya rangi tofauti. Likiwa imechanganywa kuwa rangi moja kama vile kuna rangi ya manjano, kuna ya blue , kuna nyeusi, kuna kijani kibichi, kuna nyekundu na mengineyo.

Duka ya nguo haswaa nguo za wanaume zikionekana kuwa ni suti. Suti zenyewe ni za rangi tofauti tofauti kama vile kijivu, buluu, nyeusi na pia hudhurungi.

Duka ya manguo ikionyesha manguo ya wanaume na mannequin waliovalishwa manguo. Watu wanaonekana wakipita, wengine wakiwa wamesimama. Mannequin ni wa rangi nyeusi ikiwa imevalishwa kaptura na mashati.

Hili ni duka linalonekana kuuza mavazi, yakiwa hasa ni mavazi ya kike. Ndani yake linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa zinazotoka dari. Mavazi yanayouzwa yana rangi mbalimbali kama vile nyekundu, buluu, manjano, na nyinginezo.

Duka ya nguo ya kisasa ya wanawake. Ikionekana kuwa na mwangaza wa kutosha na rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha nguo ya kisasa kama vile jeans ya colour blue na shati ya pink na mengineo.

Chumba ama duka inayoonekana kuuza viatu, begi na nguo ya kisasa, pamoja na mashati, inaonekena ikiwa na mwangaza wa kutosha kutoka kwenye madari ama kwenye madirisha ya vioo.

Duka ya manguo ya kisasa, manguo yakiwa yamepangwa kwenye rafu vizuri ili kuweza kumrahisishia mnunuzi. Sehemu hii ya manguo, ikionekana kuwa ya watoto na pia bei ya hizi manguo zinaonekana kuwa haiwezi kuzidi shilingi mia nne.

Duka inayoonekana kuwa ni duka la manguo likiwa na mwangaza wa kutosha na unaotoka kwenye dari manguo yakiwa yamepangwa kwa laini pande moja ukiwa na mavazi ya kike na upande mwingine unaonekana kuwa na mavazi pia ya kike ,lakini iliyoko katika vitengo viwili tofauti.

Duka la kisasa la manguo lilio na mwangaza wa kutosha kutoka kwenye dari. Manguo yenyewe yakionekana kuuzwa kwa ofa spesheli ya shilingi mia saba. Mengi ya manguo haya yakiwa ni manguo ya kina dada au ya jinsia ya kike ikiwa na rangi tofauti tofauti ya kuvutia.

Duka ya manguo ya kisasa ya kike, mengi yakionekana kwenye upande wa kushoto. Duka lenyewe linaonekana kupata mwangaza wa kutosha kutoka kwenye mwangaza unaotoka kwenye dari ya nyumba hiyo. Mwangaza wa stima.

Duka ya manguo pia na viatu ikiwa na mwangaza wa kutosha kutoka nje. Duka hii inaonekana kulipisha kupitia kwenye mtindo wa kisasa wa Easy Pay ambayo imehudumiwa na watu wa Equity .

Sehemu ya manguo iliyo na nembo ya polo ikiwa imepangwa vizuri. Manguo yamening'inishwa kwenye rafu na kuwekwa kwenye safu zikiwa zimepangika vizuri, zikiwa za rangi tofauti tofauti kama manjano, buluu, hudhurungi, machungwa na mengineyo.

Duka la nguo limepangwa kwa mpangilio mzuri. rack za nguo zikiwa na suti, mashati na suruali za rangi tofauti juu ya rack kuna viatu vingi vilivyopangwa mstari moja na pembeni kuna nguo nyingine zilizoninginizwa.

Duka la nguo likiwa na cracks za nguo mbalimbali za wanawake kama vile mashati ya rangi ya zambarau, buluu na kahawia. Duka lina mwangaza wa kutosha, limepangwa vizuri na linaonekana safi na la kisasa.

Duka kubwa la nguo, racks zimejaa suruali, mashati, na viatu vimepangwa juu ya racks hizo. Sakafu ni safi, taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha, na mandhari yote inaonekana nadhifu na imepangwa vizuri.

Duka la nguo limepangwa vizuri . Mannequins wamevalishwa mashati na suruali na nguo nyingine zimepangwa kwenye racks pembeni. Sakafu ni safi ya vigae na kuna shelfu ndogo iliyo na suruali za jeans zilizokunjwa.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi akiwa na saa mkononi, anaonekana kuinama kidogo kana kwamba anajaribu kushika sehemu ya nyuma ya gari ambayo inaoonekana kuwaka. Gari lenyewe linaonekana kuwa zuri na la kisasa. Huenda mtu huyu anajaribu kumuelezea mtu jambo, au anajaribu kuona mwenyewe.

Upande wa mbele wa gari, milango yote miwili ya mbele ya mkono wa kulia na wa kushoto ukiwa umefunguliwa. Gari hili linaonekana kuwa safi na ya kisasa. Hii ni gari aina ya toyota manake kuna nembo ya toyota kwenye usukani.

Gari jeupe limeegeshwa. Limeegeshwa chini ya sehemu inayoonekana kama kiingilio au mahali pa kuegesha magari. Nyuma yake, katika sehemu hiyo, kuna nguzo mbili za rangi ya kijivu, zikiwa zimeandikwa na rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe, na kijani.

Sehemu ya mbele ya gari ikiwa imefunguliwa. Upande wa dereva tunaweza kuona usukani. Pande wa mbele pia tunaona gari ikiwa safi na chini yake pia kuko safi. Gari upande wa kushoto ndio umefunguliwa mlango wake.

Gari ya kisasa. Gari nyeusi yenye magurudumu ambayo ni ya kisasa pia. Gari yenyewe ni aina ya subaru kwa maana tunaona kile kifaa cha Subaru mbele yake. Gari ni nyeusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Magari mengine pia yanaonekana yakiwa yameegeshwa pembeni.

Watu wawili mmoja akiwa amevalia suti na mwingine akiwa amevalia shati wakisalimiana huku aliyevalia suti akionekana kumkabidhi huyu mwingine aliyevalia shati tu funguo wa gari. Hii inaweza kuwa ni mtu ambaye amenunua gari na anapokezwa ufunguo wa gari kwenye sehemu ama soko ya magari.

Funguo wa gari wa kisasa ukiwa umening'inizwa kwenye lango la gari. Gari lenyewe linaonekana kuwa ya rangi ya buluu hafifu ikiwa imeegeshwa . Funguo yenyewe inaonekana kuwa imeshikiliwa na ncha au pembeni mwa mlango wa gari.

Mwanaume na mwanamke, wote wakiwa wamevalia vizuri, mwanaume akiwa amevalia suti mwanamke akiwa amevalia manguo ya rasmi ya kufanya kazi. Wote wanaonekana wenye furaha mwanaume akiwa ameshikilia karatasi mwanamke pia akiwa ni kama anamuonesha ama anapitia karatasi hiyo yenye maandishi.

Magari yaliyoegeshwa kwenye nyasi huku watu wengine wakionekana wakiwa wamejiegemeza kwenye nyasi kwenye magari hayo, wengine wakiwa wamekaa chini kwenye nyasi huku mmoja mzee akiwa amesimama. Mandhari yanadhihirisha hali ya utulivu huku miti ikionekana kwa umbali.

Gari jeupe aina ya Nissan ikiwa imeegeshwa ama ikiwa inapita gari hili kanakuwa na miguu safi likiwa pia na madirisha meusi. Pempeni kunaonekana kukiwa na minara miwili yaliopakwa rangi ya kijivu iliyopitishwa nyekundu na nyeusi.

Watu wengi wakiwa katika sehemu inayoonekana kama maonyesho ya magari, magari yakiwa yameegeshwa kwa njia ya ustadi na yakionekana kuwa ni magari mapya na ya mtindo mpya. Magari ya aina tofauti kuna nyeupe ,kuna nyekundu ,kuna ya mchungwa ,kuna ya jivu na megineyo .

Magari yakiwa yameegeshwa. Gari nyeupe aina ya pickup , gari nyingine nyeusi ambayo imeegeshwa naiko kwenye ukaribu kwa picha ikiwa imeandikwa rawa auto . Gari yenyewe ni safi, miguu yake ikiwa safi na ya kisasa.

Gari aina ya Honda ikiwa imeweza kuegeshwa vizuri. Gari yenyewe ni nyeusi iliyo na mataa ya mbele yaliyo katika hali nzuri. Nambari ya usajili ni KCS, na manambari zingine zimeweza kufichwa zisionekane. Anga ni ya buluu na ni safi na kuna jua lenye mwangaza wa kutosha.

Gari ya kisasa ya luxury ambayo ni Landcruiser Prado TX iliyo na namba ya usajili KDK inaonekana ikiwa imeegeshwa vizuri katika mandhari ya nyumba za kifahari za kisasa.

Gari aina ya subaru outback ya rangi nyeusi ikiwa imeegeshwa. Gari yenyewe iko na nambari ya usajili ambayo ni KCQ 052X. Anga inaonekana kuwa ya jua na pembeni kunaonekana kukiwa kumezingirwa na vyuma.

Chumba kikubwa kinachonekana kama ni chumba cha mauzo ya magari au maonyesho ya magari. Magari yakiwa yameegeshwa nje, magari madogo madogo ya kisasa, moja ikiwa rangi nyeupe, nyingine ikiwa nyekundu. Magari mengine pia yanaonekana pembeni mwa picha.

Magari mengi yaliyoegeshwa kwa sehemu ya nyasi moja ikionekana kwa wazi vizuri ikiwa na nambari ya usajili KDA 650E, ikiwa ni gari aina ya Nissan na inaonekana kuwa ya kampuni ya kupeana fedha inayoitwa Progressive Credit, Quick and Flexible loans ikiwa na nambari ya usajili ambayo unaweza kutumanisha ilikuweza kupata iyo pesa ya kupewa ya loan .

Gari ndogo nyeupe iliyo na maandishi ya KDH 990J ikiwa imeegeshwa. Gari hii hutumika sanasana na watu huba. Hii ni gari ya kampuni na suzuki na imeegeshwa vizuri.

Duka kuu ya magari ikionyesha magari yaliyoegeeshwa vizuri kwa mtindo. Magari kuweza kudhirisha ni magari ya kisasa ya kispoti spoti, gari nyeupe, nyekundu na pia nyeusi na pia kijivu kupembeni inaonekana ikiwa imepangwa vizuri.

Gari ya kisasa yenye nambari KBV 949E, ikiwa imeegeshwa. Dirisha la upande wa kushoto, upande wa mbele, ikiwa imefunguliwa kidogo. Magurudumu ya ngari hii yanaonekana kua safi na ya kisasa. Mandhari inaonyesha kua gari hili lipo kwenye mji.

Mwanaume na mwanamke aliyevaa barakoa wamesimama mbele ya gari lililofunguliwa upande wa mbele. Mwanamke anaonekana akimuelezea mwanamume kinachoendelea kuhusu gari hilo. Gari lenyewe linaonekana kuwa aina ya Tesla na linaonyesha kuwa ni gari la kisasa.

Gari nyekundu, mzee na ya kitambo inaonekana ikoshwa. Mtu huyo anaonekana akifanya huduma ya usafi kwenye gari hili, huenda kwenye garage lakini sio garage halali. Pembeni kuna lori ambayo inapita. Mandhari inaonyesha kuwa jua inawaka na anga ni tulivu.

Upande wa nyuma wa gari ukiwa umefunguliwa upande wa kulia. Gari hili linaonekana likiwa safi na nadhifu ndani. Mikanda ya kijifunga inaonekana ikiwa imewekwa kando.

Gari nyeusi lililoegeshwa kwenye uwanja wa changarawe unaonekana kama mahali pa kuuza magari ama maegesho maalum. Gari hii ni ya kisasa na SUV aina ya Subaru. Dirisha lake la upande wa dereva likiwa limefunguliwa.

Gari ndogo la kisasa aina ya Toyota Passo ikiwa imeegeshwa kwenye uwanja msafi wenye tiles . Gari hili, liko na nambari ya usajili KDQ 076J na upande wa kulia side ya dereva ikiwa dirisha lake limefunguliwa. Gari hili ni nyeusi.

Sehemu ya ndani ya gari ukiangalia kutoka nyuma kwenda mbele. Viti vya gari vimepangwa safi. Kuna dirisha pande zote na mwangaza mwingi unaingia kutoka nje. Inaonekana kama gari lina nafasi kubwa nyuma, labda ni, SUV, au, landcruiser.

Gari la kisasa lenye rangi ya silver limeegeshwa kwenye nyasi. Pembeni kuna magari mengine mengi. Nje kwenye mazingira yana miti. Anga inaonekana kuwa safi na ya bluu.

Skrini ya simu ina video ya moja kwa moja ya mazishi yenye kichwa funeral program of the late Arianna na FARE THEE WELL BABY ARIANNA . Pia kuna video nyingine yenye muziki na sehemu ya shorts kwenye

Ndani ya gari, milango ya upande wa kulia imefunguliwa, viti vya mbele ni vya rangi nyeusi na vinaonekana safi na vizuri. Dashibodi ina mapambo ya mbao, rangi ya kahawia.

Gari nyeusi aina ya SUV limefunguliwa mlango wa nyuma na milango ya pembeni likiwa limeegeshwa juu ya kokoto. Ndani, sehemu ya mzigo ni kubwa na tupu. Viti vya nyuma vikiwa wima na dirisha la nyuma likiwa wazi.

Gari la kijani aina ya Land Rover ikiwa na sehemu ya nyuma ya wazi, tairi nyeupe na namba ya usajili KEB 974. Limeegeshwa kando ya barabara yenye ukuta mwekundu na mimea pembeni.

Gari aina ya Toyota Land cruiser Prado TX, rangi nyeusi limeegeshwa kwenye nyasi karibu na uzio wa ukuta na nyumba. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya KDK linaonekana safi na liko katika hali nzuri.

Kiwanda kikubwa cha kutengenezea magari. Mabasi ya marangi ya manjano na nyeupe yakiwa kwenye hatua za awali za kutengenezwa baadhi yakiwa hayajakamilika na milango yao ikiwa wazi.

Ni mtu anamkabidhi mwingine funguo ya gari juu ya meza yenye karatasi kalamu, na mfano wa gari ndogo. Mikono miwili inaonekana mmoja akitoa funguo mwingine akipokea ikionyesha mchakato wa makabidhiano au ununuzi wa magari.

Viti vya nyuma vya gari vimefunikwa kwa ngozi ya rangi ya beige na kuna sehemu ya kuweka mkono katikati. Sakafu imefunikwa na mikeka ya bluu na sehemu ya mbele inaonekana safi na nadhifu.

Gari jeupe aina ya Toyota limeegeshwa kwenye parking ya jioni. Taa za jengo na magari mengine yanaonekana kwa nyuma. Nambari ya usajili ya gari ni KDC 809P.

Duka la muuza mayai kwa bei ya jumla, likiwa na mayai yaliyopangwa kwenye tray za rangi tofauti tofauti kama vile buluu, kijani kibichi, manjano, na nyekundu. Duka hili linaonekana kuwa na tray nyingi upande wa juu, ambazo zimepangwa kwenye rafu kutoka juu hadi sehemu ya chini.

Hii ni sehemu ya uuzaji ama ya soko iliyo na vifaa na pia begi za kitamaduni ama zinazoashiria utamaduni fulani. Pia kuna vinyago ya wanyamapori kama vile twiga.

Hii ni soko ya ndizi au mabanda ya kuuzia ndizi. Watu wengi wanaonekana wakiingia kununua wengine wanaonekana wakiwa wameketi, huenda hao ndo wauzaji. Ndizi iliyoiva vizuri na vingine ambavyo viko katika harakati ya kuiva vinaonekana vikiwa vimepangwa vizuri.

Kibanda ya kuuza viatu, viatu vilivyoning'inizwa kwa makamba vikionekana vikiwa vimening'inizwa wingi yao . Chini kuna ndoo iliyo na maji, ndoo nyingine nyekundu ikiwa na viatu ndani alafu kuna viatu vimewekwa kando.

Hii ni sehemu ya soko ya manguo reja reja. Watu wengi wanaonekana wakipita, wengine wanaonekana wakisimama tu kando huenda ndo wauzaji wa manguo hayo. Manguo yameining'inizwa kwenye makamba juu ya vibanda hivyo vya manguo.

Kibanda kinachouza ndizi pengine kwa bei ya kujumlisha ndizi zikionekana zikiwa kubwa na zenye afya na zingine zikiwa katika hali ya kuwa imeiva na mengine yakiwa yameiva. Pembeni kunaonekana zingine bado zikiwa zimefunikiwa na hazijafunguliwa.

Kibanda cha manguo kilichoko na taa ya led pia inaonekana ikiwa na ofa manguo yakiuzwa kwa bei rahisi, bei ya mia tatu. Manguo yanaonekana kuwa jumper yaliyo mzuri mzuri ya kala machungwa, meusi, kijani kijivu, hudhurungi, pinki na makala mengineyo

Sehemu ya soko iliyo na vinyago na mapambo ya kitamaduni mengi pia ikiwa na manguo ingine ikiwa na michoro ya picha na vitu kadhaa vya kuweza kununua. Watu wanaonekana wakipita, wengine wazungu wengine weusi, wote wakiuza na kununua.

Soko ya vinyago na wanyama wa pori waliochongwa wakiwa wamepangwa chini ili wanunuzi wapate kununua. Watu wengine wanaonekana wakiwa wameketi ambao ndo wauzaji.

Soko ikiwa ni soko ya viatu, viatu vya kisasa na viatu vya fashion , aina tofauti tofauti na pia colour tofauti tofauti, nyeusi, kijani, kijivu na manjano. Mtu mmoja aliyevalia sweta ya manjano ambaye ni mwanamke anaonekana akipita.

Mabanda yaliyomo katikati ya mji yakiuza mapambo ya kitamaduni. Vyote vikiwa vimepangwa chini hiyo inaaminika kuwa ndio masai market ambayo watu; watalii na wazungu wengi huja kuvinunua mapambo hayo.

Mwanamke aliyevalia buibui akiwa anainama kuokota ama kutafuta chakula chini. Hii ni soko ya vyakula, watu wengine wakionekana wakiuza wengi wakionekana wakinunua. Vyakula kama vile nyanya, viazi vitamu, machungwa, mahindi, ndizi, kabeji na mengineyo.

Mkono wa mtu ambao unaonekana kutengeza au kushona vifaa hivi, vifaa hivi ni vya urembo na vinauzwa kwenye Maasai market hii huuziwa sanasana watalii ambao wanatembelea nchini kenya.

Magunia mengi makubwa ya vitunguu yakiwa yamepangwa mbele na ndani ya lori la kijani. Kuna watu wawili,,mmoja amesimama pembeni akiwa na kofia na mwingine yuko ndani ya lori akipanga magunia haya. Inaonekana wanashughulika kusafirisha au kuuza vitunguu sokoni.

Meza mbili zimejaa matunda safi kama machungwa, maembe, mapera, na ndizi. Yamepangwa kwenye rafu za chuma, na mbao. Mwanamke amevaa blausi ya bluu anasimama upande wa kushoto, akihudumia wateja. Na msichana mdogo mwenye gauni la mistari anashika pesa upande wa kulia. Juu kuna paa jekundu linalofunika eneo la soko.

Kuna soko kubwa lenye watu wegi kila mmoja akiuza na kununua bidhaa kama matunda na mboga. Vibanda vingi vimejengwa kwa mbao na bati na miavuli ya rangi tofauti inalinda bidhaa didhi ya jua. Vikapu vimepangwa kwa taratibu huku pilkapilka za biashara zikiendelea.

Kreti nyingi zimejaa nyanya nyekundu zikipangwa katika safu kwenye soko la wazi. Mtu mmoja anainama kuchagua au kupanga nyanya kwenye kreti huku wengine wakiwa wamesimama au wamekaa karibu wakifanya shughuli zao. Mazingira yana dhihirisha shughuli nyingi za soko magari na watu wengi wakiwa eneo hilo.

Nguo za mitumba za rangi mbalimbali zimesaga juu ya meza au sakafu. watu wachache wakiwa wanachagua na kuchambua nguo hizo. Mazingira yanafanana na soko la mitumba ambapo nguoo hutandazwa ili wateja wachaguwe wanapozitaka.

Meza au kitanda cha soko kimejaa rundo la viatu vya plastiki na raba za rangi tofauti kama buluu, zambarau, pinki, njano na kijani. Mazingira ni ya soko la mtaani na vitu vimepangwa ili wateja wachague wanavyopenda.

Vikapu vya rangi mbalimbali na mapambo ya mikono vimepangwa sokoni. Kila kimoja kikiwa na muundo wa rangi tofauti. Vipo vikapu vya duara, vya mviringo, vingine vikiwa na mikanda ya plastiki na nyuzi. Mandhari inadhihirisha ubunifu na utamaduni wa sanaa ya kiafrika.

Jengo la gorofa likionekana kama ni jengo linalotumika kwa vyumba vya kibiashara, ikiwa na mabango yaliyo na majina tofauti, tofauti ya makampuni tofauti. Moja ikiwa ni Omega Mabati ingine ikiwa ni Miale Mabati. Juu yake kunaonyesha kuwa magorofa hayo bado yako na room ambayo yanaweza kupeanwa ikiwa na nebo ya To Let .

Maeneo ya makazi, nyumba ya gorofa ikionekana kukiwa pia na tangi ya maji na ua ya mawe iliyozungushiwa nyaya. Ardhi imekauka, kukiwa na barabara ya vumbi, anga inaonekana kuwa angavu na isiyo na mawingu mengi.

Nyumba ya gorofa, ikionekana kwa umbali. Anga inaonekana kuwa ya jua hafifu ikiwa na mawingu machache. Ua uliozingira nyumba hiyo ama ulio karibu na nyumba hiyo pia unaonekana ndani mwake kukiwa na mti uliochipuka.

Ua ya kisasa ya mawe, ambayo inaonekana kuwa juu yake imepitishiwa nyaya za ulinzi. Likiwa na bango, lililoandikwa kwa mkono, two bedroom house to let , na pia nambari ya simu ya kuweza kuwapigia.

Jumba la ghorofa mingi ikionekana kwa umbali. Maghorofa haya yanaonekana kuwa na madirisha yaliyo na vioo vya rangi ya buluu. Anga inaonekana kuwa ya buluu iliyo na mawingu machache kwa umbali.

Bango kubwa rangi nyeusi ni bango la Symphony Residence ambayo iko Lavington. Bango hili linaonyesha nyuma yanauzwa na yanauzwa kwa bei ya $40000 pia wanaweka nambari ambayo mtu anaweza kupigia ili kuweza kumfikia muuzaji.

Vyumba vingi vya ghorofa na vingine visivyo vya ghorofa, vyote vikiwa kwa sehemu moja. Gari jeupe linaonekana likipita au likiwa limeegeshwa. Anga inaonekana kuwa ya mawingu yaliyo na dalili ya mvua. Vyumba hivi ni vya kukodisha.

Jumba lenye ghorofa ya kisasa, lililopakwa rangi nyeupe, manjano na nyeusi. Limejengwa vizuri kwa mtindo wa kisasa, likiwa na madirisha mapana yanayoruhusu jua na mwanga wa asili kuingia ndani ya nyumba. Anga linaonekana kuwa na mawingu machache na rangi ya buluu.

Nyumba ya kisasa yenye sakafu ya rangi ya mchanga. Nyumba zingine za ghorofa zinaonekana pembeni. Chini yake kunaonekana magari yakiwa yameegeshwa vizuri na pia kuna mti wa majani.

Nyumba ya kisasa iliyo na paa la kisasa. Paa lenyewe linaonekana kuwa limeinamia kidogo. Anga linaonekana kuwa la buluu na lina mawingu machache. Mandhari inaonekana kuwa ya utulivu na ya kijani kibichi.

Tunaona nyumba ya ghorofa tano iliyopakwa rangi nyekundu kando kando. Pia nyumba hii, juu yake kunaonekana kukiwa na kijumba kidogo pengine cha tangi ya maji iliyojengwa juu ya hiyo ghorofa. Anga inaonekana kuwa ya buluu na ya jua, anga kavu na imetulia.

Manyumba ya ghorofa yakiwa yanaendelea kwa ujenzi. Mmoja wa wajenzi anaonekana akiwa juu. Manyumba hayo yamewekewa madirisha mapana, pengine ili kuruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani ya nyumba. Anga pia inaonekana ikiwa ya rangi ya buluu na haina mawingu. Waya za umeme zinaonekana zikopita bila kugusa manyumba hayo.

Chumba cha gorofa, kikiwa ni gorofa, kinachonekana kutumika kama chumba cha biashara. Magari yakiwa yameegeshwa nje. Upande mwingine unaonekana miti ikiwa imekatwakatwa kwenye vipande. Gorofa hiyo inaonyesha kuwa na mabango ya makampuni tofauti tofauti kama vile Miale Mabati na Omega Mabati.

Chumba kilicho katika hali ya ujenzi, ambapo vyuma vimewekwa na mabati yakishikiliwa juu kwa ajili ya paa. Chumba hiki kinaonekana kuwa kanisa, mahali pa kuegesha magari, mahala pa maonyesho, au matumizi mengineyo. Mbele, kunaonekana kuwa na majani yaliyotawaliwa na maua ya machungwa.

Nyumba ya kifahari na ya kisasa yenye paa ya kisasa pia ya rangi ya hudhurungi. Nyumba ikiwa imepakwa rangi nyeupe inaonekana vizuri sana ikiwa chini ya anga iliyo ya buluu na mawingu machache na jua kali.

Jengo la ghorofa likiwa na sehemu ya mabati na madirisha mapana ya rangi ya buluu inaonekana kwenye picha hili. Anga inaonekana kuwa ya buluu na yenye mawingu machache. Sehemu hii inaonekana kuwa ni sehemu ya kibiashara au center ndogo.

Hii bango la maelekezo la jumba linaloitwa Kose Heights inaonyesha kwamba kwenye ghorofa kuna manyumba yaliyotajwa ya ghorofa ya kwanza hadi ghorofa ya saba. Hii inatumika kuwaelekeza wanaoishi humo.

Jengo la ghorofa mbili limepakwa rangi ya bluu na lina madirisha makubwa ya vioo. Sakafuni kuna alama ya, safaricom, na mabango mengine ya biashara. Pembeni kuna ngazi za bluu na eneo la mbele ni wazi na la vumbi.

Jengo refu la ghorofa limesimama katikati ya eneo lenye miti, na taa za usiku zinamlika madirisha yake. Anga ni jeusi na mawingu mazito huku taa za jiji zikionekana mbali ya nyuma ya jengo. Mandhari yanadhihirisha utulivu na ya kisasa.

Huu ni duka kuu, sehemu ya kuuza vitam kama vile keki na vinginevyo. Tunaona mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ndiye mpishi ama mpika keki ama anaonekana kuwa ndiye muuzaji wa sehemu hii ya duka kuu. Pia tunaona ikiwa imeandikwa bei ya vifaa vinavyouzwa, bei ya zile keki na pia viwango vyake.

Duka ya kuuza vitu vya kielektroniki ama ni duka kuu lakini sehemu ya kuuza vitu vya kielektroniki. Hapa tunaona vitu vya kielektroniki vya kampuni ya LG,mojawapo ikiwa ni kile ambacho kinatumika kuosha manguo.

Duka kuu. Hii ikiwa ni sehemu ya duka kuu ambayo iko na vinywaji kama vile soda ya fanta, cocacola na mengineo. Chini, kuna box ambayo imefunguliwa na haina kitu ndani.

Duka kuu aina ya Carrefour iliyoandikwa Carrefour kwa kutumia rangi ya bluu na maandishi makubwa makubwa. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama ambao ni walinda usalama magari yakiwa yameegeshwa kwa upande mwingine na duka yenyewe imeandikwa twenty four seven kumaanisha inafanya kazi masaa ishirini na nne siku saba.

Hii ni duka kuu sehemu ya pampers tunaweza kuona vile Pampers vya huggies na zingine za Molfix zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu na safu zilizopangika.

Duka kuu ikiwa ni sehemu ya elektroniki. Sehemu hii inaonyesha vifaa vya kufua vile mashine ya kufua ya kampuni ya LG juu yake ikiwa na maofa ama vile visabuni vya ofa.

Hii ni duka kuu. Sehemu hii ikionyesha bidhaa aina tofautitofauti ikiwemo herpic ambayo hutumika kuosha vyoo. Mwanamume mmoja aliyevalia shati nyeupe na longi nyeusi anaonekana akiwa amesimama karibu na herpic .

Sehemu hii ya duka kubwa ni sehemu ya vitu vya kuweza kufanya usafi kama vile jik . Sehemu hii inaonekana kuwa na vigae vilivyovunjika na mandhari inaoneka inaonyesha kuwa ni safi, mwangaza wa kutosha ukiweza kumulika kutoka kwenye dari.

Hii ni duka kuu , sehemu ya vinywaji. Tunaona vinywaji vilivyowekwa chini ambavyo vinangoja kuwekwa kwenye mashelfu au kwenye rafu. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mhudumu anaonekana pembeni akiwa amesimama au ni mnunuzi. Mtu mwingine anaonekana nyuma yake. Watu wote hawa wanaonekana kuwa katika sehemu moja.

Sehemu ya duka kuu iliyoko na mabando yaliyoandikwa promo promo ikiwa katika upande wa mchele, mafuta ya mboga na pia mwangaza unaonekana ukiangaza vizuri kutoka kwenye taa zilizoko kwenye dari.

Safu defu ya bidhaa imepangwa kwenye rafu za duka la jumla taa za dari zikiwa zinamulika vizuri. Wateja wachache wamesimama au kutembea kwenye korido pana, mmoja akiwa amevaa gauni la buluu upande wa kushoto.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa za ngozi kama losheni na mafuta, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye duka kubwa la rejareja. Maeneo yamegawanywa kwa alama kama Dry skin na Glowing Radiant skin na mwangaza wa taa ni mkali. Sakafu ni safi na pana na dari lina miundo ya chuma na taa za kisasa.

Eneo la duka la mikate na vitafuno lipo kwenye supermarket . Rafuu zimejaa cookies, muffins na vienna . Kuna meza ya mbele yenye vitafuno vingi vilivyopangwa vizuri kwenye vifungisho. Maandishi makubwa juu ya rafu yanaonyesha sehemu tofauti za bidhaa na mazingira ni safi na yenye taa nzuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna sehemu ya mboga na matunda. Vikorokoro vimejaa viazi, vitunguu, mihogo na bidhaa nyingine. Kila aina ikiwa imepangwa kwenye trei tofauti. Bei zimeandikwa kwenye mabango nyeusi na ya rangi na watu wachache wanaonekana kununua kwenye sehemu hii.

Rafu ndefu ya supermarket imejaa dawa za meno, na brashi za meno za aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Juu kuna bango la kijani limeandikwa shield your family from cold, and flu virus , pamoja na nembo ya Detol.

Rafu zimepangwa na mikate, biskuti na vitafuno zingine huku sehemu ya katikati ikiwa na bidhaa kama unga na sukari kwenye vifurishi vikuu. Mwangaza ni mkali, dari ina muundo wa mbao na kuna alama kubwa inayo elekeza sehemu ya malipo. Mazingira ni safi na pana yanavutia kufanya ununuzi wa bidhaa za chakula.